Ni mfumo mpya tena wa kisasa katika sehemu ya ulimaji kule ambako mimea hizi hupandwa kwa kutumia mtindo maalum unatokana haswa kwa njia ya kufuata mpangilio maalum ili kuweza kukuza baadhi ya mimea kama haya yana mboga katika mashamba ya leo.

Ni ukulima wa kisasa aswa unaotumika katika kuweza kuhifadhi baadhi ya mazingira yetu ama sehemu za ardhini na ambamo hazitumiki katika kufanya au kuikuza katika ama kuengezwa katika sehemu ya ukulima inatokana na baadhi ya kutumia vifaa tofauti tofauti katika kilimo hodari.

Ni baadhi ya mimeo zilizoweza kupandwa kwa utumiaji wa kilimo ya kisasa, hasa katika kuweza kutumia baadhi ya teknologia ya mofimu tofauti tofauti wa kilimo katika upandaji wa mimea hizi, bali na hayo ikiwa ni moja ya kuweza kuhifadhi sehemu tofauti tofauti za mazingira katikazo ikiwa sehemu ya kilimo.

Ni njia moja yapo wakulima inayotumika hasa katika sehemu hii na hasaa katika upandaji wa maua zinazosafirishwa katika kwenda kuuzwa kwenye sehemu za inje mwa nchi ya Kenya. Bali na hayo pia baadhi ya miti zinazoweza kupandwa katika sehemu hii hili kuweza kuyatayarisha hili kuweza kupanda katika sehemu tofautitofauti za humu nchini Kenya.

Ni katika sekta ya ukulima hasa inayotumika katika kampuni na mfumo wa ukulima ama ufugaji wa mifugo katika sehemu hii na hasa wanyama wanafugwa katika sehemu hii ni wanyama wanaotumika hasa kwa kuweza kutoa maziwa inaotumika kwa kuweza kuuza katika sehemu tofautitofauti humu nchini Kenya.

Ni shambani kwenye na ambako mimea imepandwa kwa utumiaji wa kampuni na kuweza kupanda mimea hii kwa sehemu kubwa ya shambani. Kama vile mboga mahindi na kadhalika

Ni aina ya virutubishi venye na ambavyo hutumika hasa katika sekta ama sehemu ya upishi jikoni imetokana na ukulima wa kisasa na ikiwemo ni baadhi ya matunda ama mavuno yaliyoweza kupata ama kutolewa katika aina ya kilimo ya kampuni.

Ni katika ukulima na hasa inahusisha ukulimaji wa mifugo kama vile kuku katika sekta hii. Ni ambayo hutumiwa na baadhi ya kampuni katika kuweza kufuga aina ya wanyama kama vile kuku tofauti tofauti katika sekta hii ya ukulima.

Ni, katika, sehemu moja ya ukulima kwengine ambako, aina ya mifugo imeweza kufugwa katika sehemu hii, ni ng'ombe hasaa wanao, fugwa na hasaa hutumika katika, utoaji wa maziwa, ni aina ya KCC , kwani ng'ombe hawa wameweza kufungwa kwa pamoja na kuweza kulishwa kwa pamoja, kama njia moja, ya, ukulima, bora wa mifugo.

Ni njia mojawapo ya kilimo hasa zenye na ambazo hutumika katika kampuni hivi zetu za kisasa, na zenye na ambazo ni njia mojawapo ya kuweza kuwafunza baadhi ya wakulima namna ya kuweza kupanda na kumeesha baadhi ya mimea zenye manufaa na zenye rotuba za kisasa.

Ni mfumo mwingine huu pia wa kisasa katika sekta ya ukulima hasa ufugaji wa mifugo kama vile ng'ombe jinsi ilivyo hii ni ufugaji wa ng'ombe kwa jumla hasa ng'ombe wanaotumika katika utoaji wa maziwa ukiweza kuwalisha watu kwa pamoja na kuwafunga watu kwa pamoja kama njia moja ya ukulima ama kilimo bora.

Ni sehemu ya ufugaji ya kuku au vifaranga kutokana na kampuni mbalimbali. Hii ni njiawapo ya kibiashara za kuweza kukuza biashara katika sehemu tofauti toauti si ya ukulima, si ya mifugo na kadhalika. Huku tukiweza kuona baadhi ya vifaranga wakiwa wameweza kufungwa katika sehemu moja.

Ni jumba hasaa linalotumika katika, ukulima, pengine ambalo hutumika hasaa kwa kuweza kuzuia, miale ya jua kuweza kuyachoma mimea yaliyoweza kupandwa katika sehemu hii, kwani aina ya mimea zilizopandwa katika upande huu ama sehemu hii ya nyumba, hili, aina ya greenhouse , ni, baadhi ya mimea zenye ambazo hazihitaji miale nyingi ama, joto nyingi, kutoka kwa jua.

Naam, ni aina ya mboga hasa mimea aina ya kabichi iliyoweza kupandwa katika sehemu hii. Mbali na hayo yanaweza kufuatilia mpango maalum ya upandaji wa mboga hizi. Hii ni njia moja ya kuweza kuonyesha umaarufu walionayo katika sehemu ya kilimo.

Sekta ya wakulima ama ya kulimo yenye na ambako huweza kuchimbwa mitaro kadhaa wa kadhaa zenye na ambazo hutumika ama hutumiwa hasa katika usambazi wa maji kuweza kupitishwa katika baadhi ya mimea zilizoweza kupandwa kwenye shamba humu maji haya yakiweza kuwa manufaa ya mimea yale kuweza kua vizuri.

Hukike ni mandhari ya shambani na baina zilizoweza kutumika katika shamba haya katika kuweza kupanda mimea na namna ya kuweza kusambaa maji kwa kupitisha maji katika mimea hizi kwa utumiaji wa mfereji kutoka sehemu moja hadi nyingine huku mimea zikiwa zimeweza kupandwa kwa mpangilio maalum tena ya kufa.

Ni mfumo mwingine mpya, wa upandaji wa mimea huko baadhi ya mifereji zikiwa zimepitishwa kando kama njia moja ya kuweza kupitisha maji kwa mimea hizi ili kuweza kunawiri vizuri. Njia hii inaweza kuwa kwa manufaa hasa wakulima wengi wanaotumia mfumo huu wa upandaji ama wa ukulima.

Ni njia mojawapo ya kilimo ya kisasa inayotumika katika hasaa sehemu tofauti tofauti za humu nchini Kenya. Kama vile sehemu kwengine ambako maji ni nadra sana kutumika. Baadhi ya mifereji zinatumika kwa kuweza kusafirisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa mimea zetu za kisasa ya kilimo.

Mandhari, ya, shambani, kwengine ambako, ukulima wa kisasa unaopandwa huku wakiweza kutumia baadhi ya, mifereji kwa kupitisha maji kwa mimea, kama njia mojawapo ya kuweza kufanya mimea hizi kuweza kukua, vizuri, tena vyema na ustaarabu, bila upungufu wa maji, wala kitu chochote kinachohitajika katika, uko.

Ni shamabani kwenye na ambako fomu mpya umeweza kuzinduliwa na kutumika hasa na kampuni katika upandaji wa mimea shambani na namna ya kuweza kufikisha maji ama kupitisha maji kwa mimea hizi kwa namna moja ama matumizi wa mfereji kuweza kufikia mimea hizi.

Ni shambani kwenye na ambako ukulima bora unaendelea kufanywa. Katika sehemu hii baadhi ya mifereji yameweza kupangwa katika vipande tofauti tofauti. Kunayo ya kwanza, ya pili, ya tatu kama njia moja ya kuonyesha ukulima bora upande wa mashambani, ama kilimo bora kwa njia ya kupanda baadhi ya mimea katika sehemu ya shamba hili.

Ni kifaa kimoja yenye na ambalo hutumika hasa kwa kuweza kutoa umeme kutokana na utumiaji wa miale ya jua, kuweza kupata miale ya jua, ili kuweza kupitisha na kuigeuza kuwa umeme inayotumika katika sehemu mbalimbali kama vile manyumbani, shuleni na sehemu kadhaa wa kadhaa.

Ni baadhi ya vifaa zinazotumika hasaa katika unyunyiziaji wa mimea shambani kwani hizi huwa ni mojawapo, ya, teknolojia, hasa inayotumika kwa kisasa katika sehemu ya, kilimo, maji yanavyoweza kurushwa kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa, ilikuweza kufikia baadhi ya mimea zilizopandwa, sehemu za mbali.

Ni mfumo mpya ama njia moja ya ukulima wakisasa inayotumika hasa kuweza kuhifadhi mazingira mbali na hayo pia kuweza kuelimisha wakulima wengi njia moja yawapo ya kuweza kuboresha ukulima wao kwa kutumia mfumo huu wakisasa kwa njia tofauti tofauti na kurahisisha ukulima.